Eneo la grid ya umeme au kituo cha nishati za umeme kilicho jengwa kwenye uwanja wa wazi. Kuna nguzo kubwa za umeme zinazobeba nyanya nyepesi za umeme zinazo kwenda kwa njia za juu ya angaa.

Kituo cha umeme ambacho ni sehemu muhimu ya usambazaji wa umeme katika mfumo wa umeme. Kuna mitambo na vifaa vya umeme vilivyowekwa kwa ajili ya kusanifu, kusimamisha na kusambaza umeme kutoka kwa vyanzo vya uzalishaji hadi kwa watumizi.

Wafanyakazi wanaonekana kufanya shughuli za matengenezo kwenye kituo cha umeme kinachojulikana kama benki la umeme ama transfoma . Kituo hiki ni muhimu sana katika usambazaji wa umeme kwa wananchi na vijiji.

Mnara wa umeme ulioko katika eneo la wazi na umejengwa kwa chuma na kuzungukwa na nyaya za umeme zenye mwelekeo wa mistari kuelekea angani. Mnara huu unahusisha mfumo mkubwa wa usambazaji wa umeme.

Mnara mkubwa yenye nyaya za umeme zinazoendelea kuzunguka sehemu kubwa ya pori la mtaa. Ni sehemu muhimu kwa kusambaza umeme kutoka kwa nguvu za uzalishaji hadi kwa watumiaji wa kawaida.

Kituo cha umeme cha chini cha usambazaji wa umeme ambacho kina vifaa tofauti vya kudhibiti na kusambaza umeme. Kipo kwenye ncha za waya za umeme zinazovuta na kusafirisha umeme kuenda maeneo mbalimbali au jiji za mbali.

Kituo hiki cha umeme kinaonekana kuhifadhi na kusambaza nguvu za umeme kwenye maeneo tofauti tofauti ili kuhakikisha huduma za umeme inapatikana wa wananchi wote.

Kituo cha umeme cha usambazaji wa umeme kinachoitwa substation . Kituo hiki kina vifaa vya umeme kama transfoma , nyanya na vifaa vya usambazi wa umeme vinavyowezesha kusambaza umeme kutoka kwenye gridi kuu hadi kwenye maeneo tofauti.

Kituo cha umeme kinachohusika na usambazaji wa umeme kwa matumizi ya vijiji, miji na viwanda. Kituo hiki kina vifaa vya kisasa kama vile transformer au mabenki ya umeme, na vifaa vingine vya usafirishaji na usambazaji wa umeme.

Kituo cha umeme kinachojumuisha vifaa mbalimbali vya umeme kama vile mashine za kusambaza na kupakia umeme kwa kutumia nyaya na sehemu za uendeshaji. Kituo hiki ni sehemu muhimu ya mtandao wa usambazaji wa umeme.

Daraja la umeme la barabarani ambapo nyaya za umeme zinapitishwa kutoka kwenye mnara mkubwa wa chuma. Hii ni sehemu ya mtandao wa usambazaji wa umeme inajulikana kituo cha umeme ama sub stesheni.

Kituo cha umeme kilichopo kwenye eneo la wazi kinachozungukwa na misitu wa miti. Kituo hiki kina vifaa mbalimbali vya umeme ikiwa ni pamoja na mitambo ya kusambaza na kusawazisha umeme.

Usambazaji wa umeme, ikiwa ni kituo cha umeme cha mtaa, ambapo kuna watu wawili wakiwa kwenye mti wa umeme wakifanya matengenezo. Wamevalia vifaa vya kujikinga, kama kofia za kujikinga na vifaa vya kinga mwilini.

Kundi la pundamilia wakiyanywa maji kwenye mto au chemichemi. Hapa wakionekana kuhifadhi na kutunza mazingira yao. Huu ukiwa mfumo wa umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili.

Michoro ya mtaa inahusiana na ulinzi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Michoro hiyo inaonyesha uso wa mtu mzee akitoa ujumbe au kuhimiza watu kuhifadhi mazingira na kutumia rasilimali kwa uangalifu.

Swara mdogo ambaye anaonekana kuruka kwa nguvu katika uwanja wa majani ya kijani na nadharia ya asili. Kwa ujumla hii ni ishara ya uwezo wa wanyamapori na umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na rasilimali asilia.

Wanyama wa porini ambapo tunawaona nyati wawili wanaoonekana kuwa walikuja kuyanywa maji. Hii ikielezea umuhimu wa uhifadhi wa mazingira rasilimali asili.

Kobe wawili wakiishi kwenye makazi yao ya asili karibu na maji. Kobe hawa ni wanyama wa majini wanaoishi kwenye mazingira ya udongo na majani na wanajulikana kuwa na sehemu kubwa za mwili zenye rangi za kivuli cha udongo ili kuwanufaisha kutambaa kwa usalama.

Mkono wa mfanyikazi anayeonekana kuunganisha bomba kubwa la maji au hewa kwa kutumia mishale na nyundo. Hii ni kwa ajili ya matengenezo au uboreshaji wa mifumo ya maji au mazingira.

Njia inayopita katikati ya msitu wa mvua huku mtu akitembea peke yake. Msitu huu ni sehemu muhimu ya uhifadhi wa mazingira ukilinda viumbe hai na kukinga mabadiliko ya tabia nchi.

Mazingira ya asili yenye mto mdogo na mlima mkubwa uliozungukwa na msitu na nyasi. Mazingira haya yanawakilisha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za maliasili.

Eneo la bahari au mto uliozungukwa na mazingira ya asili kwenye nyasi na majani machache kwenye ukingo. Hali ya anga ni safi na mawingu machache, ikionyesha mazingira yatakayohifadhiwa vizuri bila uharibifu mkubwa.

Kikundi cha watu wakifanya ziara ya kujifunza kuhusu uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili. Wanafanya matembezi kwenye mto mdogo ukiwa umezungukwa na mimea na miti wakitazama kwa makini na kujifunza kuhusu mazingira ya asili.

Mamba wanaonekana kuishi kwenye ziwa au mto ikionyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali za asili. Hali hii inaonyesha kwamba vyombo vya asili kama mbuga za wanyama, maziwa na mito inahitaji kuhifadhiwa vyema.

Juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili. Ambapo kuna tembo mdogo akinywa maziwa kutoka chupa alilopewa na mfugaji. Huku watu wakiwa wanashuhudia tukio hilo kwa umakini. Tembo ni kielezo cha wanyamapori na umuhimu wa kulinda aina hii ya raslimali za asili, kama maji na mazingira yao.

Punda milia wawili wanaonekana wakiwa kwenye eneo la nyasi ama ukilipenda savannah . Hii ni ishara ya umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili kwa kuhifadhi aina za wanyama na mazingira yao.

Twiga anaonekana akiwa kwenye uwanja wa wanyama pori. Hii inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi mazingira na matumizi bora ya raslimali za asili. Twiga huyu anaonyesha uzuri wa maliasili na haja ya kulinda wanyamapori na mazingira.

Utekelezaji wa mirdi ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili ambapo tunaona valu za maji ikiwa sehemu ya mfumo wa usambazi wa maji safi unao hakikisha kuwa maji imefikia watu kwa njia endelevu na salama.

Kikundi cha watoto wanaonekana kufanya mazoezi au tamasha la kuhamasisha uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Watoto hawa wamevalia mavazi maalum na wanatumia ustadi wa uigizaji.

Eneo la wazi la ardhi. Kwenye miti, kuna nafasi ya kuchezea au kufanya shughuli za kijamii. Ni maeneo ya uhifadhi wa mazingira usimamizi wa rasilmali za asili. Inasaidia kuhifadhi mazingira safi kuimarisha majani na uzalishaji wa hewa safi.

Mnyama wa pori aina ya kifaru, anaonekana akiwa kwenye container la usafirishaji. Hii inaonyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira, na usimamizi wa rasilimali za asili.

Mama anayeonekana kufurahia anaonekana kutumia muda wake kwenye mazingira ya pori, ambapo anaonyesha umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kusimamia rasilimali za asili.

Kundi la watu wanaonekana kufanya mazoezi mara kwa mara kwenye uwanja wa kijani uliojaa miti. Jambo hili linaonyesha juhudi za uimarishaji wa mazingira na ulinzi wa raslimali za asili.

Eneo la mazingira duni ambapo kuna taka nyingi za plastiki na uchafu mwingi ulio jilimbikiza kwenye ardhi iliyo jaa mchanga na matope. Eneo hili linaonyesha changamoto kubwa za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali za asilia.

Eneo la msitu wa asili ambapo lina miti mingi na uoto wa kijani kibichi. Msitu huu ni sehemu muhimu la kuhifadhi mazingira na rasilimali asili.

Mazingira ya kijiji au sehemu ya mashambani yanayohifadhiwa na watu wanaotumia mali asilia kwa njia endelevu. Kuna msichana anayeonekana kupika chakula kwenye mkao wa kuni jambo linaloonyesha matumizi ya rasilimali za asili.

Ndege wa porini wakitembea kwa pamoja kwenye uwanja wa asili. Wanaonyesha tabia ya ulinzi na uhifadhi wa mazingira kwani wanyama hawa ni sehemu muhimu ya mfumo wa ekolija safi na endelevu.

Wanajamii wanaonekana kushiriki katika shughulia za usafi na uhifadhi wa mazingira kwenye mtaa wa maeneo ya makazi. Wanachukua hatua za kuhakikisha kuwa mazingira yanadumika kwa ufanisi kwa kuhifadhi vyanzo vya maji na raslimali nyingine za asili.

Nguruwe mwitu anayeonekana kana kwamba amelala kwenye ardhi, ikiwa ni mfano wa umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za mazingira asilia. Nguruwe mwitu ni kiumbe hai cha porini kinachohitaji ulinzi ili kiweze kuendelea kupatikana na kufaidisha vizazi vijavyo.

Watoto waliovalia nguo za uigizaji wanaonekana wakifanya maonyesho ya kimziki au densi mahali pa umma labda katika ukumbi wa tukio.

Sanamu ya ujenzi wa ukumbusho unaonyesha ushirikiano kati ya watu, ikuhisisha au kuhimiza umuhimu wa kuhifadhi mazingira na uwajibikaji kwa rasilimali za asili. Sanamu ina sehemu za maandishi zinazotoa habari kuihusu historia.

Wanafunzi wakiwa kwenye darasa ambapo wanaiangalia kompyuta wakati wa kusoma hii ikiwa ni njia ya kujifunza kupitia teknolojia mfano ambao ni wa matumizi ya kiteknolojia katika kufanikisha elimu kuhusu uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali za asili.

Usimamizi wa rasilimali za asili ukitumia usholi wa maji. Kuna bomba la maji linaloteka kupitia kwenye maeneo ya asili huku maji yakimimina kwenye eneo la nje. Kulia, kuna bomba linalobeba maji likitoka na kuingia kwenye mashamba au maeneo ya kilimo.

Tembo na watoto wao wanaoishi katika mazingira ya porini. Tembo hao wanaonyesha jinsi wanyama pori wanavyohifadhiwa, na kulindwa ili wasiharibike au kupotea. Inaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira, na usimamizi bora wa rasilimali asili.

Pori la asili likiwa na mchanganyiko wa aina mbalimbali za wanyama hususan pundamilia na farasi wa mwituni wote wakitembea katika uwanja wa nyasi.

Wanamuziki wa kitamaduni wakitumbuiza kwenye jukwaa wakiwa wanaonyesha mbinu za kuhimiza uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Wanapokuwa wamevaa mavazi ya kitamaduni, rangi za udongo yakiambatana na vifaa vya kuashiria utamaduni.

Mtu anayekaa kana kwamba ni mchuuzi wa maji kwa kutumia gari la kubebea mizigo , ikiwa ni ishara ya matumizi ya rasilimali za maji kwa njia zisizohifadhi mazingira. Mtu huyu amekaa kwenye gari lililobeba chupa za maji za plastiki za rangi tofauti.

Mtaa wa jiji au kijiji cha watu wengi waliojenga nyumba na makazi kwenye maeneo ya mabonde na mkondo wa mto. Mwanga wa mtaa huu umejengwa karibu na mto ambao una maji yanayotiririka kwa urefu na ni sehemu muhimu ya raslimali za asili zinazotumika na wakaazi wa eneo hili.

Ulinzi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili, ambapo tunauona uwanja wa wazi, uliyozungukwa na uzio wa mbao na waya ,unaolinda eneo hilo, ili kuzuia uharibifu wa mazingira na kufuatilia matumizi sahihi ya rasilimali.

Bomba refu linalovuta maji kutoka sehemu maji hadi nyingine linalozunguka na ardhi na mimea ya majani. Hii ni njia ya usambazaji wa maji ambayo ni sehemu muhimu ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali za asili.

Chui aliyezuiliwa na ukuta ulio na matundu ama ukipenda wire mesh akiwa nyuma ya ulingo wa hifadhi ya wanyama. Simba anatzama kwa makini na mazingira ni ya asili yenye majani na udongo.

Mfanyikazi wa ulinzi wa mazingira anaonekana akimwekea tembo mdogo dawa ya kuzuia ugonjwa au pia chakula kwa njia ya mdomo ili kuimarisha afya yake.

Watu wanaoshirikiana kufanya matengenezo au uboreshaji wa mabomba makubwa, ya maji au mafuta kwenye eneo la umwagiliaji au ujenzi wa miundo mbinu, ya mazingira. Wanafanya kazi hii kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha kuwa rasilimali za asili kama maji, au nishati za maji, zinatunzwa.

Mtu anayeonekana kufurahia kukaa porini pamoja na mnyama mdogo anayeonekana ni kana kwamba ni mbwa. Anashiriki wakati wa kupumzika na kuonyesha upendo kwa mazingira asili na wanyama.

Msafiri akiwa kwenye uzio wa hifadhi wa wanyama. Anaonekana kushikilia shingo ya twiga mkubwa. Mazingira ni wazi na kuna miti mingi inayokua imewazunguka ikionyesha mazingira ya asili ya porini.

Watu wa jamii wakifanya sherehe au tamasha wakionyesha furaha na umoja. Hii ikiwa ni ishara ya kuhifadhi mazingira na kutumia rasilimali za asili Kwa uangalifu.

Ndege wawili wa afrika, ambayo ni sehemu muhimu ya mfumo wa mazingira unaohifadhi mazingira na rasilimali asilia. Ndege hao wanatoa mfano wa spishi ambazo zinapaswa kulindwa ili kuhakikisha kuwa viumbe hawa na mazingira vinaendelea kutunzwa vizuri.

Nyati mkubwa, akiwa kwenye mto, sehemu ya uhifadhi wa mazingira, na usimamizi wa rasilimali za asili, hii ni sehemu muhimu ya ekolojia ya pori. Hii inaashiria jitihada za kuhifadhi wanyama pori, hawa na mazingira yao ya asilia.

Sehemu ya asili yenye mawe na majani mengi ambapo watu wanahifadhi mazingira, rasilimali na asili. Sehemu hii ni muhimu kwa uhifadhi wa mazingira kwani inaleta viumbe hai na inachangia usawa wa mazingira.

Fundo la Tembo mdogo linalotokea katika mazingira ya asili wanayohifadhiwa linaonyesha umuhimu wa uhifadhi wamazingira na rasilimali asili. Tembo hawa wanaishi kwa uhuru katika misutu wakitumika kama mfano wa makuzi ya wanyama pori.

Simba aliyefungiwa kweye uzio ikiwa ni mfano wa juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Simba huyu anawakilisha wanyama wa porini ambao wanahitaji kutunzwa na kulindwa.

Kundi la watu wanaoendelea na maonyesho ya densi ndani ya ukumbi ambapo wamesimama kwa mpangilio maalum wakitumia vyombo vya muziki vya kienyeji kama vinyozi na nyundo za kawaida.

Pundamilia wa porini wakiwa wanakaa kwenye uwanja wa savana huku nyuma yao kukiwa na mji mkubwa wenye majengo makubwa na minara mirefu. Wanyamapori hawa kazi ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili.

Eneo la pori la asili lenye uzuri wa mandhari ya kijani na miti mingi. Eneo hili linaonyesha ukubwa kuhusu ulinzi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za maliasili ikiwa ni pamoja na misitu na ardhi.

Ujenzi wa mtaro wa maji au mabomba kwa ajili ya usambazaji wa maji safi hii ikiwa ni sehemu ya juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili.

Shughuli za ujenzi au ukarabati wa mazingira ambapo wafanyakazi wanaendelea kufanya kazi za kuchimba ardhi katika eneo la maendeleo ya kihifadhi na usimamizi wa rasilimali za ardhi.

Kifaru anayeonekana akila majani, kwenye uwanja wa wazi. Ikiwa ni mfano wa wanyama pori wa porini. Kifaru huyu ni kiumbe muhimu sana kwa mazingira. Kwani anachangia katika usimamizi wa rasilimali za asili, kama vile misitu na vyanzo vya maji.

Wanyama wa porini wanaonekana kutembea kutoka sehemu moja kuenda nyingine wakihifadhi mazingira yao ya asilia. Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili ni muhimu sana kwa mustakabali wa dunia yetu.

Twiga anayeonekana kuishi kwenye asili katika mazingira ya porini ambapo kuna jiji kubwa la mji huko nyuma. Hii inaonyesha umuhimu wa ulinzi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili.

Kuna nyani wa porini ambaye anaonekana akiwa anatembea kwenye mti. Nyani hawa ni viumbe vya asili vinavyopatikana katika pori na misitu. Hudumisha mazingira safi na kuhifadhi rasilimali za asili ni muhimu katika ustawi wa nyani hawa na viumbe wengine wa porini.

Mazingira yanayoonekana yakiwa machafu mno kwa sababu ya takataka nyingi zilizotupiliwa ovyo ikiwemo chupa, mifuko na majani. Hii inaashiria umuhimu wa ulinzi wa mazingira na utunzaji wa raslimali za asili.

Watu wanaonekana kutumia vifaa vya kuendesha baiskeli za majini kwenye mto au ziwa jambo linalojumuisha matumizi ya maji kwa burudani na shughuli za kijamii. Kando ya mto kuna uwanja wenye miti na mahali pa likizo.

Barabara ya kisasa ikiwa na daraja au uwanja wa barabara uliokuwa umejengwa kwa kuboresha miundombinu ya usafiri. Inaonesha maendeleo ya miundombinu pia kuashiria umuhimu wa kuzingatia usalama wa mazingira na usimamizi mzuri wa rasilimali asili.

Mazingira machafu katika eneo la makazi ya watu ambapo kuna taka na uchafu mwingi ulioachwa ovyo. Hali hii inatoa ishara ya ukosefu wa uangalizi na usimamizi bora wa rasilimali za asili na mazingira.

Vikundi vya watu wakiwa nje wakiendelea na shughuli za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili. Wanafanya kazi kwa pamoja kwa kuvaa vifaa vikinga kama vile glavu na viatu vya kijani. Ishara ya kujali mazingira kuzingatia usafi wa mazingira.

Ndege wa mwili mrefu na bega refu wanaonekana wakiwa kwenye mazingira ya mtoni au ziwa. Ndege huyu anaishi kwa utaratibu wa kuhifadhi mazingira na kutoa mfano wa umuhimu wa kudumisha ulinzi wa vianzo vya maji, misitu na wanyamapori ili kuhakikisha raslimali asili zinakua na dhamani na zinalindwa na uendelevu.

Tembo watatu wakila majani kwenye uwanja wa pori ambapo tembo hawa ni mifano ya wanyama pori wanaohifadhiwa kwa makusudi ili kuhakikisha uendelevu wa rasilimali za asili.

Ndege wawili wanaotembea kwenye uwanja mwenye msaafu na rangi ya kijani. Ndege hawa wana mwili mrefu, miguu mirefu na nyuso za makali na rangi zao ni mchanganyiko wa nyekundu, kahawia na nyeupe.

Mandhari ya porini ambapo kuna pundamilia wawili na pia mlima mkubwa ukiwa upande wa nyuma. Mlima huu umefunikwa na theluji. Hii ni hamasisho la umuhimu wa kuhifadhi mazingira rasilimali za asili.

Mto mdogo unapita katikati ya kijiji na unahifadhiwa kwa uangalizi wa hali ya hewa kwani unatoa maji ya matumizi kwa wakaazi wa eneo hilo. Hii ni sehemu ya changamoto za uhifadhi wa mazingira na matumizi ya rasilimali kwa asili ya njia endelevu.

Twiga mrefu akila majani kwenye mazingira ya asili. Anaonekana katika sehemu ya pori la wanyama na mazingira yenye miti, majani na udongo wa rangi ya kahawia. Hii ni kuonyesha umuhimu wa kuhifadhi mazingira na rasilimali za asili.

Jengo kubwa la kihistoria ambalo linaashiria umuhimu wa uhifadhi za mazingira na usimamizi wa raslimali za asili. Sehemu hii ina maana ya kuhimiza watu na serikali kushikamana kuhakikisha kuwa raslimali na- za mazingira kama maji, misitu na hewa zinatumiwa kwa namna endelevu.

Watoto wakila chakula. Ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha usafi na uhifadhi wa mazingira. Watoto hao wamo nje ya jengo la kujifunzia wakila chakula kwa usafi na kwa tahadhani. Jambo ambalo linaashiria umuhimu wa elimu kwa vijana.

Mafuriko yanayotokea kwenye mtaa wa mijini. Hali hii inayohusiana na uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili. Maji yananyesha Kwa wingi na kusababisha mafuriko ambayo yanaaharibu mazingira na mali ya watu.

Eneo la umma mjini, likiwa na sanamu kubwa la kihistoria au taifa. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya shughulu mbalimbali. Hii ni mfano wa maeneo ya wazi yanayohifadhiwa ili kuendeleza urithi wa kihistoria na kuhamasiamsha uhifadhi wa mazingira.

Ndege mweupe wa maji akiwa ndani ya maji, hii ikiashiria umuhimu wa kuhifadhi mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia. Mfano huu unaonyesha ulinzi wa pamoja wa wanyama pori na mazingira yao.

Mtu anayeonekana kuandaa mti kwa ajili ya kupanda hii ikiwa ni sehemu ya juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna watu wengine wanaonekana pia wakishuhudia shughuli hii.

Wataalamu wa burudani wakifanya maonyesho ya ufasaha ya sanaa ya kiuchunguzi ndani ya ukumbi wa maigizo. Wamevalia mavazi ya kushangaza yenye rangi nyekundu na nyeupe wakifanya maonyesho ya kuonyesha ujuzi wa kuruka na kuigiza kwa umakini mkubwa.

Ujenzi wa bomba kubwa kwenye mtaro wa ardhi ambalo linakaa kutumika kwa shughuli za uboreshaji wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Ujenzi huu unaweza kuwa wa miundombinu ya huduma za maji au umeme.

Madaktari na wafanyikazi wa porini wanaonekana wakimhudumia kifaru pengine kwa ajili ya matibabu au utafiti. Hii inaonyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira na rasilimali za kitaifa.

Wanawake wakifanya usafi wa mazingira kwenye eneo ya makaazi yao huku wakikusanya maji na taka kwenye maeneo ya wazi. Hii ni sehemu ya juhudi za uhifadhi wa mazingira zinazolenga kudumisha uhai wa rasilimali za asili na kuhifadhi mazingira safi.

Mti mrefu unaonekana kati ya miti na majani makubwa inayoonyesha umuhimu wa uhifadhi na wa mazingira na raslimali asilia. Kwani inatoa maendelezo ya uhai wa mazingira na kusaidia kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa.

Mnyama wa pori aina ya jike la chui linaonekana likiwa limelala katika uhalisia wa mazingira yake ya asili. Linatazama kwa makini wakati likiwa limekaa kwenye uwanja wa majani. Hii ni mfano wa mnyama wa pori anayelinda na kutunza mazingira yake.

Mazingira machafu na enye uchafu mwingi katika eneo la soko au eneo la mtaa. Hili linaonyesha uharibifu wa mazingira na uhifadhi duni wa rasilimali asili. Kuna mabomba yaliyovunjika na taka nyingi zinazo mwagika.

Ng'ombe anayeonekana kuwa katika eneo la hifadhi ya mazingira. Ng'ombe ni mnyama muhimu kwa uzalishaji wa mazingira na hulinda uboreshaji wa mfumo wa ikolojia.

Barabara kuu yenye magari na pikipiki zinazopita. Kuna magari makubwa na madogo yanayotembea kwa kasi mno kwenye barabara hii, hii ni ikiwa ni sehemu ya usafiri wa umma na pia kibinafsi.

Njia kuu ya usafiri wa umma mjini ambapo kuna magari mengi yanayopakana kila upande wa barabara. Kuna daladala na magari ya abiria mengine yakiwa yamepakiwa kwenye steji. Wachuuzi na watu wa trafiki wanatembea kando ya barabara baadhi wakifanya biashara au kuangalia simu zao.

Magari na pikipiki inazosafiri kwenye barabara kuu ya jiji, kuna mabasi na magari binafsi yanayopita kwa haraka yakihudumia usafiri wa umma na binafsi. Inaonyesha sekta wa usafiri wa umma na wanaoenda kwa miguu na gari katika mazingira ya jiji.

Usafiri wa umma katika jiji. Basi la abiria linapita katikati ya mtaa wenye shughuli nyingi za kijamii na biashara. Basi hili lina rangi za buluu na jingine kwa rangi ya njano. Linaonyesha kuwa ni sehemu mojawapo ya mfumo wa usafiri wa umma.

Magari ya umma, ama kwa jina lingine matatu, yanaonekana kupakia abiria jijini. Kuna watu wanaoshuka huku wengine wakionekana kupakiwa kwenye magari haya. Magari haya ya umma ni njia muhimu za usafiri wa watu wa mjini kwa haraka na kwa gharama nafuu.

Barabara kubwa mjini, yenye magari, na pikipiki zinazoenda kwa mwendo wa kasi. Kuna magari ya aina tofauti kama matatu ya abiria, magari ya watu binafsi, na pikipiki zikiwa zikitumika kwa usafiri wa umma, na wa binafsi.

Basi la abiria la mtaa likiwa kwenye barabara yenye watu wengi wanaotembea karibu nalo. Basi hili lina miundo ya kisasa na rangi mbalimbali. Linatoa huduma za usafiri wa umma kwa ajili ya watu wa eneo hilo.

Barabara kuu yenye magari mengi ya abiria na mizigo ikiwa ni mfano wa usafiri wa umma katika jiji kubwa na magari ya bodaboda, matatu na malori yanayopita kwa mpangilio na watu wanaonekana kupitia huku na huku.

Basi la abiria lililobeba abiria kwenye huduma za usafirishaji wa umma. Kando yake kuna magari ya watu binafsi na pande za barabara ambapo watu wanatembea na kusubiri usafiri.

Watu wanaonekana kupiga foleni kwenye maeneo ya uchukuzi. Hii ni njia za usafiri wa umma, ambapo kuna basi zinaonekana kwenye mtaa wa jiji. Usafiri wa umma ni huduma muhimu kwa watu wanaohitaji kusafiri kwa urahisi na kwa bei nafuu.

Watu wanaotumia usafiri wa umma katika mtaa wa jiji. Kuna basi la abiria za mtaa zinazokutanika barabarani huku watu huku watu wakielekea sehemu tofautiza jiji. Usafiri wa umma ni njia muhimu ya kusafirisha watu kwa urahisi na kwa bei nafuu.

Barabara ya mjini ikionyesha matumizi ya usafiri wa umma na magari binafsi. Kando ya barabara kuna njia za wanafunzi na abiria wa umma huku magari ya mitaani yakiwa yakienda na kurudi.

Njia kubwa ya usafiri wa umma katika mtaa wenye shughuli nyingi. Kuna basi nyingi za abiria zinazovuta na kuondoka kutoka eneo moja kwenda jingine. Watu wamekusanyika kwenye barabara wakisubiri usafiri au wakiwa na mazungumzo na wenye magari.

Magari ya matatu yanayobeba abiria katika mtaa wa jiji ambapo kuna watu wanaoshuka na wengine kupanda kwenye gari hili kwa ajili ya kusafiri. Huduma za usafiri wa umma kama hivi ni muhimu sana kwa watu wa jiji na vijiji.

Gari linaloonekana kana kwamba ni la kampuni ya usafiri wa umma linaonekana likiendeshwa kwenye barabara kuu. Kuna magari mengine yanayosafirisha abiria na upande wa kulia, kuna ukuta wa matofali wa rangi ya kahawia.

Mtaa wa mjini ukiwa na magari ya usafiri wa umma na bodaboda zinazopita kwa mwendo wa kasi. Kwenye barabara kuna basi za abiria, magari ya kiraia na barabara zinazoshindana kwa mwendo.

Magari ya kibinafsi na magari ya umma yanaonekana kwenye barabara kuu. Magari haya hutumika kutoa huduma za usafiri kwa watu wengi ili kuwapeleka sehemu tofauti tofauti mjini. Mfumo wa usafiri wa umma ni muhimu kwa urahisi wa usafiri na kupunguza msongamano wa magari.

Basi la umma linaonekana likiwa kwenye njia ya usafiri mjini. Basi hili lina matangazo na michoro nzuri likihudumia abiria wengi wanaotaka kusafiri maeneo tofauti ya jiji.

Barabara inayoonyesha usafiri wa umma ikiwemo daladala ambalo lina rangi za kijani kibichi na mabango ya matangazo. Na wamiliki wa magari na watu wanaopita barabarani.

Mtaa yenye foleni kubwa ya magari na watu wanao fanya shughuli mbalimbali za usafiri. Kuna matatu za abiria na magari ya kifahari yanayobeba abiria wenye mizigo mbalimbali.

Barabara ya mjini inayoonyesha magari mengi ya usafiri wa umma na binafsi yakiwa yamejaa safarini. Kuna magari makubwa na madogo, pamoja na pikipiki ikiwa ni dalili ya mfumo wa usafiri jijini.

Gari la usafiri wa umma likiwa safarini barabarani. Gari hili linaonekana likitokea upande wa pili wa barabara ambapo lina kioo cha pembeni kinachoonyesha mazingira ya barabarani na njia za magari mengine.

Mfumo wa usafiri wa umma jijini ikionyesha basi la abiria likiwa katikati yenye watu wengi. Mfumo wa usafiri ni muhimu kwa watu kusafiri kwa urahisi na kwa bei nafuu ndani na nje ya nchi.

Soko au eneo la foleni kubwa za usafiri wa uma mjini. Kuna magari ya abiria kama vile matatu yenye nembo za kampuni za usafiri na watu waliokusanyika upande wa barabara wakisuiri au kuingia kwenye magari.

Kundi la watu wanaoenda kwenye kituo cha usafiri wa umma huku wakiwa wanashuka kutoka kwenye basi la kijani kibichi na buluu basi linaonekana ni la abiria wa mtaa au mjini naa lina maandishi mengi kwenye sehemu ya nyuma na mbele.

Magari ya usafiri wa umma ikiwa ni pamoja na matatu za abiria zinazotumia barabara kuu mjini. Barabara hio ina magari ya binafsi na umma yanayopita kwa kasi.

Foleni kubwa ya magari ya usafiri wa umma na ya kibinafsi barabarani kwenye mji. Kuna magari ya matairi mingi ya aina tofauti, ikiwa ni pamoja na matatu, mashine za malori na magari binafsi , yote yakisimama kwenye njia kuu ya barabara.

Foleni ndefu za magari na boda boda barabarani huku watu wakielekea sehemu tofauti za jiji. Huu ni mfano wa usafiri wa umma ambao unahakikisha kwamba watu wanapata njia rahisi na nafuu za kusafiri ndani au nje ya jiji.

Usafiri wa umma ukiwa barabarani ambapo magari ya matatu na mabasi yanapakia abiria, gari la matatu lime beba jina la Nakuru na nambari ya usafiri na kuna nembo ya kampuni ya usafiri wa umma.

Treni au gari la moshi la abiria likiwa limejifungia nyuma ya uzio wa chuma. Gari hili la moshi lina rangi za muundo mwepesi likitembea kwenye njia za treni zenye bato za chuma.

Magari ya uchukuzi wa umma yanayobeba watu jijini. Magari haya ni mabasi ambayo yanatumika kusafirisha abiria kutoka sehemu moja kwenda nyingine ndani ya jiji au mtaa. Wanashikana na watu wengi na kuondoa umuhimu wa kuwa na magari binafsi kila mara.

Basi la umma limeegeshwa kwenye barabara kuu huku watu wakisubiri na wengine wakienda kuelekea sehemu tofauti. Basi hilo lina rangi nyepesi za kijani na nyeupe na nambari saba mbili sita.

Barabara yenye usafiri wa umma katika mtaa wenye shughuli nyingi, kuna basi nyingi za abiria zilizopabwa kwa rangi za kuvutia na zinazosimama kwenye njia za basi. Watu wanakusanyika kwenye njia hizi wengine wakitaka kupanda na wengine wakishuka.

Basi la umma, ambalo limepambwa kwa michoro ya simba mkubwa na nembo za kivita, liko katikati ya mtaa wenye shughuli nyingi. Shughuli za watu wanaotembea mjini, huku magari na mabasi ya kihudumu kwa usafiri wa umma.

Watu wanaotembea barabarani wakielekea kwenye vituo mbalimbali huku baadhi yao wakiwa wanapishana na magari na mabasi ya umma. Ushauri haya ya magari ni njia kuu ya usafiri kwa watu mjini.

Kuna magari ya daladala, matatu na watu wengi wanaonekana kupita barabarani, ishara ya usafiri wa umma mjini. Kuna wahudumu wa trafiki wakisaidia kuondoa ada ya msongamano wa magari na watu kuhakikisha shughuli za usafiri zinaenda kwa haraka na kwa usalama.

Watu wanaonekana wakisubiri na kuingia kwenye basi la uma katika kituo cha usafiri. Wengine wanashuka na wengine kupanda basi la abiria kwa ajili ya kusafiri katika mji au eneo flani.

Msaada wa usafiri wa umma barabarani ukionyesha magari ya matatu na mabasi yanayosimama kwenye barabara kuu. Kuna watu ambao wanatembea kwa miguu wakielekea kwenye mabasi haya.

Barabara yenye magari mengi ya usafiri wa uma na binafsi. Inaonyesha mfumo wa usafiri wa uma wenye shughuli nyingi mjini, na magari ya daladala, basi, pikipiki na magari ya kibinafsi yanayopita kwa wingi.

Basi la abiria likiwa kwenye barabara ya jiji ambapo kuna watu wengi wanaoonekana wakisimama na kusubiri, ambapo wengine pia wanakuja na kuondoka kwa kutumia njia za usafiri wa umma.

Basi la umma linaloonekana kuwa likitoa huduma za usafiri wa umma katika mtaa wa jiji. Basi hili lina miundo maalum yenye rangi nyekundu, bluu na nyeupe.

Gari la umma ambalo linatumika kwa usafiri wa watu kwenye mtaa au jiji. Gari hili ni aina ya basi la abiria linaloelekea kwenye mwelekeo maalum na linapatikana kwa matumizi ya kila siku.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayosafiri ikiwa ni mfano wa usafiri wa umma unahusisha magari ya abiria kama mabasi, matatu, pikipiki zinazobeba watu wengi kuelekea maeneo tofauti mjini au kwenye mtaa.

Magari ya umma ya mabasi yanayobeba abiria barabarani. Magari haya yanaitwa cityhopper. Yanatumika kwa ajili ya usafiri wa umma katika mtaa au mji.

Magari ya usafiri wa umma yaliyoko barabarani ikiwa ni pamoja na matatu na magari madogo ya abiria. Huu ni mfano ya mfumo wa usafiri wa umma unaowawezesha watu kusafiri kwa urahisi na kwa gharama nafuu ndani na nje ya mji.

Barabara yenye magari mbalimbali yanayobeba abiria na mizigo. Hii inaonyesha usafiri wa umma kwenye jiji. Magari haya ni njia kuu za usafiri wa kila siku zinazowezesha watu kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Kuna magari ya matatu ya aina za mabasi ambayo yanaonekana yakizunguka barabarani. Kuna watu wengi wanaoonekana wakihusika katika usafiri huu, wakipanda na kushuka kwenye matatu mbalimbali.

Mfumo wa usafiri wa uma ambapo watu wanatumia jinsi mbalimbali za usafiri ili kubeba na kusafirisha abiria kutoka maeneo tofauti. Usafiri wa umma ni sehemu muhimu ya maisha ya kijamii na kiuchumi.

Barabara yenye magari mengi ya usafiri wa umma, na binafsi. Kuna magari kama magari ya kawaida, lori kubwa, pikipiki, na basi la abiria, linaashiria shughuli nyingi za usafiri, ikiwa ni pamoja na abiria, na magari yanayokwenda njia tofauti.

Gari la usafiri wa umma, likiwemo matatu kubwa inayopita kwenye mtaa wenye shughuli nyingi. Kuna watu waliojikusanya karibu na matatu hili na baadhi wanajitayarisha kupanda au kupisha wateja.

Kuna magari ya abiria yanayo pishana barabarani na magari ya kibinafsi. Pia kuna polisi ambao wanaonekana kushika doria ili kuyaelekeza magari yasije yakapata msukumano.

Barabara ya mjini yenye shughuli nyingi. Ambapo kuna magari ya umma kama matatu yanayohudumia abiria na pia kuna pikipiki zinazobebea abiria kwa haraka. Sehemu inaonyesha mithili ya usafiri wa umma unaosaidia watu kusafiri kwa urahisi.

Dala Dala aina ya tuktuk inayotumika kwa usafiri wa umma katika maeneo ya mjini. Dala dala hili ni la rangi tofauti ukionyesha urembo wa magari ya abiria yanayotoa huduma ya kusafirisha watu walio kwenye mtaa.

Usafiri wa umma barabarani ikionyesha magari ya matatu na mabasi yanayobeba abiria kuelekea sehemu mbalimbli za jiji. Abiria wanashuka na kupanda magari ya umma kwa shughuli zao za kila siku. Mfumo huu wa usafiri unahakikisha watu wanapata njia rahisi na nafuu ya kusafiri ndani ya jiji.

Gari la abiria linalotumia usafiri wa umma likiwa linapita kwenye barabara kuu. Gari hilo lina muundo wa kisasa wenye maandishi na picha za ubunifu. Linaweza kuwa linahudumia abiria kwa njia ya mjini au sehemu za mbali.

Kituo cha reli na usafiri wa umma, ambapo kuna magari ya abiria, yanayobeba watu. Hapa wengine wakipita kwa miguu, wakielekea na kutoka kituoni. Kuna njia za treni, zinazopitia kwa mtaa ambazo zinatumika kwa usafiri wa umma wa mjini na maeneo ya mbali.

Kituo cha usafiri wa umma mjini ambapo watu wanakusanyika kuingia na wengine kutoka kwenye mabasi ambapo kuna mabasi makubwa yanayohudumu kwa safari za mjini na watu wanaingia na kuondoka kwa kasi.

Watu wanaopakia kwenye basi la uma katikati ya jiji ambapo magari ya uma yamejaa au watu ambako mfumo huu wa usafiri wa uma ni muhimu wa kuondoa msongamano, kuboresha usafiri na watu kusafiri kwa bei nafuu.

Basi la abiria linaloitwa Cummuter limesimama barabarani huku askari wa trafiki akiwa anaongea na abiria mmoja aliyekaa upande wa kushoto. Basi hili ni sehemu ya usafiri wa umma ambalo linawasaidia watu kusafiri kutoka sehemu moja adi nyingine.

Magari ya matatu ya umma yakiwemo mjini na matarajio ni njia kuu na usafiri kwa watu wengi inavyo patikana maeneo tofauti ya jiji, magari haya ya matatu yanavaa nembo na miundo tofauti ya mubashara kwa njia ya sanaa na michoro.

Kituo cha mabasi ya umma yaliyopo mjini. Kuna mabasi tofauti kwa rangi na ukubwa yanayobeba abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mabasi haya ni njia kuu za usafiri wa umma zinazowasaidia watu kusafiri kwa urahisi na kwa bei nafuu.

Basi la umma lililoandikwa jina commuter ambalo linatumika kama njia ya usafiri wa umma mjini. Basi hili lina rangi ya zambarau na majina ya biashara au majina ya kampuni yaliyoandikwa juu yake.

Magari ya usafiri wa umma na magari binafsi yanayosafiri barabarani. Kuna mabasi ya abiria ya mtaa na magari mengine ya mali. Watu wanashuka na kupanda kwenye barabara kuu. Huu ni mfano wa mfumo wa usafiri wa umma katika miji.

Njia kuu ya usafiri wa umma mjini, ikiwa na matatu , mabasi na watu wanaosafiri kwa miguu barabarani. Mfumo huu unahakikisha watu wanaweza kusafiri kwa urahisi na haraka katikati ya jiji.

Daraja la barabara linalopita juu ya mto au mfereji na yametumiwa kama sehemu ya usafiri wa umma na binafsi barabarani kwa kuunganisha maeneo tofauti. Inaashiria magari mingi yanayopita kwenye barabara hio ikiwa ni pamoja na magari ya abiria na magari ya kibinafsi.

Basi la usafiri wa uma ambalo lina rangi za blue na machungwa lina majina huku nyuma yanayoonyesha njia au mtandao wa safari zake. Machapisho kwenye nyuma ya basi yanasisitiza kuwa ni sehemu muhimu ya usafiri wa uma kwa watu wanaosafiri kwenda sehemu mbalimbali za jiji.

Basi za umma za abiria zinazojulikana kama matatu zilizoko barabarani katikati ya jiji. Basi hizi zina nembo ya Metro Trans na ziko kwenye eneo la kupakia na kupakua abiria.

Gari ya umma inayobeba abiria kwenye barabara kuu mjini ambapo kuna basi kubwa la kisasa lililopakwa rangi ya kuvutia. Inaendelea na safari yake huku watu wakitembea karibu na barabara.

Gari la treni likipita kwenye reli likiwa limekingwa na uzio wa shamba. Hii ni sehemu ya usafiri wa umma wa reli unaotumika kusafirisha abiria na mizigo ndani ya jiji au kati ya maeneo tofauti.

wanawake na watu wengine wakishiriki shuguli za usafi na usambazaji wa maji. Wanamwonyesha mwanake akiwa amesimama akichota maji kutoka kwa bomba la maji kwenye mazingira ya nje, huku wengine wakiwa wamevaa mavazi rasmi na kazi hiyo ikiendelea.

Wafanya kazi wakiwa katika kazini wakifanya ukarabati au ujenzi wa barabara za reli. Wanaonyeshana uendelevu kwa usimamizi wa shughuli za uzalishaji na usafirishaji wa malighafi au vifaa.

Huduma za maji na usimamizi wa taka ambapo mita mbalimbali za maji ziko kwenye nyumba au maeneo ya vijiji ikiwa ni muhimu kwa ajili ya upatikanaji wa maji safi ya matumizi ya kila siku.

Mtambo wa kuunganisha maji kwa matumizi ya jamii ambao una vitu vya mtambo wa bomba la maji na kisima kidogo kilichojaa maji. Bomba linaunganisha kwenye chumba cha maji na huenda kwa matumizi ya nyumbani au kwa matumizi ya kijiji hicho.

Mfumo wa maji unaonekana kwa karibu ukiwa na mabomba ya plastiki na vifuniko vya chuma vinavyosimamia usambazaji wa maji. Bomba hili linahusisha vifaa vya kuhifadhi na kusambaza maji kama vile valvu nyekundu inayodhibiti mtiririko wa maji.

Mto mdogo wenye maji yanayopita kwa njia ya mawe na matete ikiwa ni sehemu muhimu ya usambazaji wa maji na usimamizi wa taka za mazingira. Mito kama hii husaidia kupatia jamii maji safi.

Bomba la maji ambalo linatoa maji yaliyohifadhiwa kwenye ukuta wa jengo ukionyesha mfumo wa usambazaji wa maji kwa jamii. Bomba hili linaonyesha maji yanayotiririka kwa urahisi. Kuna dalili za unyevu kwenye ukuta ukionyesha uhitaji wa matengenezo ili kuondoa uharibifu.

Maji machafu na taka zilizomo ardhini zikionyesha changamoto za usafi wa maji na usimamizi wa takataka. Hii ni somo muhimu kuhusu usambazaji wa maji safi na usimamizi wa taka ili kulinda afya za binadamu na mazingira.

Mabomba ya maji, yanayotumika kwa usambazaji wa maji, kwa jamii au kwa matumizi ya viwanda. Mabomba haya yanashiriki katika mfumo wa usambazaji wa maji, na usimamizi wa taka maji, ili kuhakikisha usafi na usambazaji wa maji kwa watu wanaohitaji.

Sehemu ya kuuzia maji safi yaliyochujwa, ikiwa na maelezo ya huduma ya kurejesha maji na usafi. Kuna bango lililoandikwa, kwa maneno ya kimombo na pia inaonyesha kuwa maji ni salama, na yenye afya.

Vifaa vya kupitisha maji ambapo kuna pampu ya maji ya moshi yenye rangi ya njano na nyeusi. Iko kwenye meza ya chuma ambapo inavilinda na sehemu za kudumu kwa ajili ya kusukuma maji.

Kazi ya kuboresha huduma za maji na usimamizi wa taka ambako tunayaona maeneo yaliyochimbwa ardhini yanayotoa nafasi ya mabomba ya maji au mfumo wa kusafisha maji na taka taka.

Mwendo au utapakazi wa maji machafu au maji taka yaliyomwagika au kuharibika upande wa barabara. Hii ni ishara ya tatizo la usambazaji wa maji safi na usafi wa mazingira.

Mfumo wa mabomba ya maji na vifaa vya usimamizi wa taka ambazo ziko kwenye kuta wa kiwanda au lengo la viwanda. Hii ni muhimu wa usambazaji wa maji safi na usafi wa mazingira.

Bomba la maji lililochimbwa ardhini kwenye shughuli za usambazaji wa maji au usimamizi wa majitaka. Maji ni rasilmali muhimu kwenye maisha ya kila siku. Usambazaji na usimamizi wa majitaka ni jukumu muhimu kwa maendeleo ya jamii.

Tenki ndogo la maji wenye uwezo wa lita kama mia moja thelathini na tano imesimamishwa kwenye nyumba au chumba ya afisi kando yake kuna chombo cha kujaza taka ambacho inatumika kuhifadhi takataka.

Bomba la maji au mtaro uliochimbwa ardhini ikionyesha usambazaji wa maji safi au hasara ya maji taka. Maji yanaonekana ni mepesi na yanayozunguka ndani ya kina cha udongo. Kuna mazingira ya usafi au ugavi wa maji kwa jamii.

Kuna mfumo wa mabomba ya maji yanayohifadhi na kusambaza maji safi kwa matumizi ya binadamu na shughuli za kijamii. Hii inalenga kuhakikisha usafi na usimamizi bora wa maji ili kuzuia upotevu na uchafuzi wa maji.

Mtaro mkuu uliochimbwa kwenye ardhi kwa ajili ya kupitishia mfereji kwa juhudi za kuboresha usambazaji wa maji safi na usafi wa mazingira ili kupambana na changamoto za maji na taka.

Mabomba ya maji yaliyovunjika na yaliyotupwa ardhini ikiwa ni alama ya matatizo ya usambazaji maji safi na usimamizi wa taka. Mabomba haya yanadhihirika kuwa ni sehemu ya mfumo wa maji ambao limetekelezwa.

Mikono ya mtu inayoonekana ikimenya maji safi ikielezea umuhumu wa upatikanaji wa maji safi kwa maisha ya binadamu. Maji ni nyenzo muhimu kwa afya safi na maendeleo ya jamii.

Mabomba makubwa ya plastiki yanayotumika kusambaza maji na kuondoa taka taka, Mabomba haya ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya maji na usafi wa mazingira yanahakikisha maji safi yanapelekwa kwenye maeneo mbali mbali na taka pia zinatolewa kwa usafi.

Sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji na usimamizi wa takataka. Inaonyesha sehemu ya bomba la maji lenye valve ya kunyanyua na kuangusha maji ambalo linatumika kudhibiti mtiririko wa maji.

Udongo uliochimbwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya kusafirisha maji au kuchakata taka. Kuna mabaki ya mti au nyasi na alama za magurudumu za mitambo ya uchimbaji. Hali hii inaonyesha shughuli za usambazaji wa maji safi na usimamizi wa taka.

Chumba cha kuhifadhi maji ambayo ni sehemu ya usimamizi wa takataka. Kuna mabomba ya plastiki yaliyojaa maji yaliyowekwa kwenye rafu za bluu na kuna kioo kidogo cha chupa za maji kwa ajili ya matumizi.

Kazi ya ujenzi wa mfumo wa usamabazaji wa maji ambapo wahandisi na wafanyakazi wanashirikiana kuuganisha bomba kubwa la maji na kwa umakini ili kuhakikisha huduma za maji zinapatikana kwa jamii.